Mimea inaonekana kuwa na afya na majani yake ni ya kijani kibichi. Mfumo wa chafu unaonekana ukiwa na miundo ya chuma inayounga mkono paa la neti au plastiki. Yaweza kuwakilisha kilimo cha kisasa, uzalishaji wa mazao au uwekezaji katika teknolojia ya kilimo.

Kilimo cha maji kinahusisha mimea ya kijani kibichi inayopandwa katika mabomba meupe ya plastiki yenye mashimo kwa mpangilio wa mistari. Mabomba haya yamewekwa juu ya stendi na yanaonekana kuwa na mfumo wa kupitisha maji, unaowezesha mizizi ya mimea kupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji badala ya mchanga.

Mimea inakua kwenye mifumo ya bustani ya kisasa. Vyombo vyeupe vimepangwa vizuri. Kuna mimea midogo mingi ndani yake. Majani ya mimea yanaonekana kijani kibichi. Nyasi ndefu inaonekana nyuma.

Majani mabichi safi, yameibuka kutoka kwenye mashimo ya kupandia. Mizizi ya mimea inazama kwenye maji yenye virutubisho. Safu za mabomba meupe zimepangwa kwa usawa. Mfumo huu unaashiria kilimo cha kisasa kisicho na udongo.

Mabomba haya yamewekwa juu ya stendi na yanaonekana kuwa na mfumo wa kupitisha maji unaowezesha mizizi ya mimea kupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji badala ya mchanga. Hii ni njia endelevu na ya kisasa ya kuzalisha mazao ya mboga katika mazingira yenye nafasi ndogo.

Mimea midogo mingine ikiwa na rangi ya nyekundu na mingine kijani imepandwa kwenye mifereji meupe. Kuna matangi makubwa meupe chini yanayoonekana kuhifadhi maji na virutubisho kwa ajili ya mfumo. Yanawakilisha kilimo cha kisasa, teknolojia ya kilimo au ufumbuzi wa uzalishaji wa chakula.

Miundo ya chuma au mianzi inaonekana ikiunga mkono wavu wa kivuli ambao unasaidia kulinda mimea kutokana na jua kali au wadudu. Mfumo wa umwagiliaji au mabomba unaweza kuonekana katikati ya safu za mimea, kuashiria utumiaji wa teknolojia ya umwagiliaji wa matone au mifumo mingine ya kutoa maji kwa ufanisi.

Mfumo huu wa kilimo unaonyesha njia safi endelevu na ya kisasa ya kuzalisha mazao ya mboga katika mazingira yenye nafasi ndogo mimea ya kijani kibichi imepandwa katika mabomba meupe ya plastiki yalio na mashimo kwa mpangilio wa mstari.

Mimea inakua kwenye mfumo huu wa kisasa wa kilimo. Mabomba meupe yametumika kupanda. Kila mmea una nafasi wake maalumu. Majani ya mimea yanaonekana kijani kibichi. Mfumo huu unaokoa maji.

Mfumo huu wa kilimo unaonyesha njia safi endelevu na ya kisasa na ya kuzalisha mazao ya mboga katika mazingira yenye nafasi ndogo. Mabomba haya yamewekwa juu ya stendi na yanaonekana kuwa na mfumo wa kupitisha maji unaowezesha mizizi ya mimea kupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji badala ya mchanga.

Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe. Kila mmea umepandwa kwenye shimo ndogo huku mizizi ikiloweshwa kwenye maji yenye virutubisho. Inaonyesha uwezo wa kuzalisha mazao katika nafasi ndogo na kwa ufanisi.

Huu ni mfumo wa kukuzia mimea ndani. Mimea michanga yenye majani mabichi imeonekana chini. Taa maalum ya ukuaji wa mimea imening'inia juu. Kuna feni ndogo au mfumo wa uingizaji hewa unaonekana. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na vifaa vinvyoakisi mwanga.

Muundo wa chombo unaonyesha mbinu ya wima ya kilimo ambayo inaweza kuokoa nafasi. Inaashiria uwezo wa kuzalisha mazao, katika maeneo yenye udongo usiofaa kwa kilimo cha kawaida. Majani ya mimea yanaonekana kuwa na afya, na mfumo wa mizizi inaweza kuonekana kupitia chombo.

Mizizi inaonekana ikiwa safi na yenye afya, ikionyesha ufanisi wa mfumo. Imenyooka chini ikielekea kwenye chanzo cha maji au virutubisho. Hii inawakilisha mbinu za kisasa za kilimo ambazo hazihitaji udongo.

Mimea ya kijani kibichi, inakuwa vizuri kwenye bustani hii ndogo, ikionyesha afya, na ukuaji mzuri. Inaashiria umuhimu wa kuzalisha chakula nyumbani, kwa afya, na usalama wa chakula.

Mifumo hii ni rafiki kwa mazingira na yaweza kusaidia katika usalama wa chakula. Yaonyesha jinsi tunaweweza kuzalisha chakula hata katika maeneo yenye nafasi ndogo, yawakilisha ubunifu katika kilimo mjini.

Mfumo huu wa kilimo ni wa kukuuza mimea bila udongo. Majani ya kijani kibichi yanaonekana juu ya mfumo yakionyesha ukuaji wa afya. Inaonyesha uwezo wa kuzalisha mazao kwa ufanisi na endelevu.

Mimea ya kijani kibichi inakuwa kwani chombo maalum cha kupandia kilichoinuliwa. Chombo hiki kinaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kilimo cha bustani au cha nyumbani. Yawakilisha kilimo cha mijini, kilimo endelevu au matumizi ya nafasi ndogo kwa uzalishaji wa chakula.

Mimea midogo yakijani kibichi, inachipuka kutoka kwenye matundu haya ikionyesha mfumo maalum wa yakilimo. Hii inawakilisha kilimo cha kisasa kinachotumia teknologia ya hali ya juu. Inaonyesha njia endeleve na yeneye ufanisi yakuzalisha mazao.

Mazao yanaonekana kuwa ya mboga au matunda kama nyanya, pilipili hoho au matango. Kuna miundo ya bomba ya umwagiliaji ambao huenda ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaosaidia kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni mfano mzuri wa kilimo cha kibiashara ambacho kinaweza kufanyika hata kwenye maeneo yenye udongo mdogo au hali mbaya ya hewa.

Udongo umefunikwa kwa plastiki maalum ili kudhibiti magugu na kuhifadhi unyevu. Upande wa kushoto na kulia, mimea imekua vizuri kuashiria matumizi ya mbinu bora za kilimo cha kisasa. Yaonyesha juhudi za kuendeleza kilimo cha kisasa chenye tija, hasaa katika maeneo enye changamoto za hali ya hewa.

Kundi la ng'ombe walio nona wamefungwa na wanakula kutoka kwenye malishoni maalum. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa na afya njema na wametunzwa vizuri huku kukiwa na mfumo wa kutosha wa malisho. Hii inaashiria shamba la kisasa la ufugaji au kituo cha uzalishaji cha maziwa au nyama.

Safu ya mimea ya nyanya inaning'nia kutoka kwenye vikingi au muundo maalum, uenda ndani ya chafu. Nyanya hizo zinaonekana katika hatua mbali mbali za ukomavu baadhi zikiwa bado mbichi zenye rangi za kijani au nyingine zikianza kuivaa zikionyesha rangi nyekundu au ya majungwa. Mfumo wa kusaidia mimea inaonekana, inaonyesha kilimo cha kisasa au kinacho tibitiwa.

Bustani hii inatoa mazao. Shamba la migomba linaonekana wazi. Ndizi nyingi zimekomaa na zipo tayari kulwa. Migomba imepandwa kwa mpangilio. Majani ya migomba yamejaa kijani kibichi.

Mimea hii inaonekana kuwa imekomaa ikiwa na majani mengi na mazuri. Hali ya hewa inaonekana kuwa shwari na ardhi inaonekana kuwa na rutuba. Kuna uwazi katika anga na miti au vilima vinaonekana kwa umbali.

Shamba la mboga limepandwa kwa safu nadhifu. Mimea ya kabichi au brokoli imekua vizuri. Udongo unaonekana kuwa umefumuliwa vizuri. Mazingira yanaonyesha, kilimo cha mazao ya bustani. Mimea inastawi vizuri.

Vifaranga wengi wadogo wamefurika kwenye eneo la sakafu. Wote wanamanyoya meupe na wanatembea kwa uhuru. Mazingira yao yanaonekana kuwa safi na yoliyo pangwa. Ukuaji wao unaitaji uangalizi maalumu.

Kwenye mandhari hii ya kilimo, mimea mingi ya chai iliyopandwa ka safu yaashiria shamba la chai. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi shambani. Nyuma yao kuna miti mirefu, ikiashiria kua shamba hilo limefungukwa na misitu au mimea mingine ya asili.

Yawakilisha kilimo cha kisasa, uzalishaji wa chakula au teknolojia ya kilimo. Ni ishara ya mbinu za kilimo zenye ufanisi na endelevu. Nyavu zinasaidia kulinda mazao kutokana na wadudu na hali mbaya ya hewa.

Majani ya migomba ni mabichi na yanapepea juu ya ardhi. Inaonyesha mazingira ya kilimo cha ndizi ambacho ni mojawapo ya shuguli kuu za kilimo katika maeneo mengi. Inaashiria uzalishaji wa chakula, Matumizi ya mbinu za kisasa za kulinda mimea na umuhimu wa kilimo katika maisha ya kila siku.

Banda linaoonekana kuwa refu na lina mifumo ya kuwezesha hewa na labda chakula na maji. Yawakilisha ufugaji wa kuku wa kibiashara, tasnia ya nyama ya kuku au kilimo cha kisasa.

Kuku wengi weupe wamekusanyika katika banda la kisasa la ufugaji. Mifumo ya kulishia na kunyweshea maji inaonekana, ikionyesha ufugaji wa kibiashara. Hali ya usafi inaonekana kutunzwa vizuri, muhimu kwa afya ya kuku.

Trakta linaashiria kilimo cha kisasa au cha mitambo. Mazingira ya kilimo yanatoa picha ya utulivu na uzalishaji. Inaonyesha juhudi za kulima ardhi kwa ajili ya chakula na biashara.

Miundo hii inalinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu. Ziko katika eneo lenye mimea na vilima, likionyesha mazingira ya kilimo. Inaonyesha matumizi ya teknolojia, ili kuboresha uzalishaji wa mazao.

Teknolojia hii inaruhusu kilimo hata katika maeneo yenye hali mbaya ya hewa. Mimea inaonekana kuwa na afya na imejaa maji, ikionyesha matumizi sahihi ya rasilimali. Ni ishara ya kuongezeka kwa uzalishaji wa chakula na usalama wa chakula.

Nyanya nyingi zinaonekana zikining'inia kwenye shina zikiashsiria mavuno mazuri. Mazingira yanaonekena kuwa shamba la nyanya au bustani na baadhi ya matunda yamefungwa kwenye vijiti vya kusaidia. Hii inawakilisha kilimo cha mazao ya chakula muhimu kwa lishe na uchumi.

Mtu aliyevalia kofia na amebeba mkoba mgongoni ,anatembea shambani. Mimea inaonekana kuwa na urefu wa wastani labda mahindi. Njia nyembamba inaonekana katikati ya mimea ikiongoza mbele. Hii inawakilisha kazi ya kilimo au ukaguzi wa mashamba.

Vitunguu vimejaa na viko tayari kwa matumizi au biashara. Mtu anaonekana akishika vitunguu labda akivipanga au kuvichagua. Ni sehemu ya mchakato wa usambazaji wa mazao ya shambani.

Eneo hili limetengwa maalumu kwa ajili ya shughuli za kukausha mazao. Miundo ya chuma inayoonekana pembeni inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kukausha au kivuli. Hali ya hewa inaonekana jua kali, ikipendelea mchakato wa kukausha.

Safu za kabeji zimeelekea mbali, zikionyesha ukubwa wa shamba. Ni ishara ya uzalishaji wa chakula kwa jamii. Inaashiria tija na uwekezaji katika sekta ya kilimo. Kila kabeji inaonekana kuwa imekomaa vizuri ndani ya kijani kibichi.

Wakulima hawa wawili wamo kwenye shughuli za kilimo. Inaonyesha mchango wa wakulima katika kuhakikisha usalama wa chakula. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yametunzwa vizuri yakionyesha kilimo endelevu.

Maji yanaonekana yakirushwa kwa nguvu yakilowa eneo kubwa la mimea kwa wakati mmoja. Kuna mifereji ya mabomba na vichwa vya kunyunyizia maji vinavyomawaga maji juu ya mimea kwa njia ya mvua bandia. Yawakilisha maendeleo katika sekta ya kilimo cha umwagiliaji ambacho ni muhimu sana hasa katika maeneo yenye ukame na mvua zilizoratibika.

Shamba linamwagiliwa maji. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana wazi. Kuna mimea michanga inakuwa, udongo umelowwa maji. Bomba refu limelala ardhini. Kilimo cha kisasa kinafanyika hapa.

Shamba hili ni la mimea michanga, fimbo zimetumika kusaidia mimea kukuwa wima, udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba, mazingira yanatowa hisia ya utulivu na ukuwaji hii ni taswira ya kilimo kinachoendelea.

Mashamba yamepandwa mimea midogo yenye majani mabichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi huku mabomba meusi yamelala chini karibu na kila mimea. Udongo unaonekana kuwa wa huru na wenye rutuba. Mimea mingine mikubwa ipo nyuma kwa umbali. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa.

Shamba linaonekana kuwa limepandwa kwa mpangilio mzuri mimea ikiwa katika mistari iliyonyooka. Kati ya mistari ya mimea kuna bomba jeupe inaloonekana kuwa ni bomba la umwagiliaji. Mimea ni ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni shamba inalohudumiwa vizuri.

Mimea midogo ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu. Ardhi inaonekana kuwa imelimwa vizuri na mimea inachipua, ikiashiria kwamba ni shamba changa. Mazingira yanayozunguka ni ya kijani na rutuba, ishara ya mazingira yanayofaa kwa kilimo.

Shamba lililoandaliwa limeenea mbele. Mistari ya kumwagilia inaonekana vizuri chini. Udongo umetayarishwa kwa kupanda mazao mapya na miti imetengeneza mpaka mbali kabisa. Eneo lote linaonekana tayari kwa kilimo.

Eneo hili la shamba lina mimea midogo iliyopandwa kwa safu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana. Mwangaza wa jua unaonekana kuakisi kwenye maji, au nyanza zinazotumika kwenye mfumo wa umwagiliaji.

Shamba hili la kilimo laonyesha safu za mimea michanga iliyopandwa katika udongo wenye matuta. Kuna bomba jeupe la umwagiliaji linapita katikati ya safu za mimea, likionyesha matumizi ya mfumo wa kisasa wa kutoa maji kwa mazao. Mimea ina majani ya kijani kibichi, ikiashiria ukuaji mzuri na afya.

Mistari ya mimea ya mahindi inakuwa vizuri katika ardhi iliyoandaliwa vyema. Pembeni mwa mahindi kuna bomba kubwa la umwagiliaji linaloonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone au bomba la kusambaza maji shambani.

Udongo unaonekana umetayarishwa kwa safu au matuta zikiwa zimejipanga kwa mpangilio. Yawakilisha kilimo, maendeleo ya kilimo au matumizi ya ardhi. Ni ishara ya maandalizi ya msimu wa kilimo au mradi mpya wa kilimo.

Shamba la kilimo linaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari myeupe na nyeusi ya mabomba imepangwa sambamba. Mabomba meusi yanapitisha maji kwa mimea iliyopandwa. Kilimo cha kisasa kinaonekana wazi. Mistari hii inarahisisha usimamizi wa mashamba.

Mche mchanga wa mmea unakua shambani. Majani yake yana rangi ya kijani. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji karibu. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu. Anga lina mawingu meupe na hali ya hewa yaonekana nzuri.

Shamba limeandaliwa kwa mistari ya upandaji iliyonyooka kuonyesha maandalizi bora ya kilimo. Kwenye kila mstari kuna mifumo ya bomba ndogo, inayotumika kumwagilia mimea kidogokidogo moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni teknolojia ya umwagiliaji wa matone inayosaidia kuokoa maji.

Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kilimo labda bustani au shamba la mazao kama vile ya maharagwe au mboga zingine. Huu ni mtazamo wa shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu. Kati ya safu hizo, kuna njia ndefu iliojaa maji, ikionyesha kuwa shamba hilo linaweza kuwa lina mwagiliwa au lina maji iliyotuama baada ya mvua.

Matumizi ya maji, yanafanyika kwa uangalifu mkubwa, shamba dogo linaonyesha mimea michache, iliopandwa. Mfumo wa umwangiliaji wa matone, umeonekana wazi, mistari nyeusi, ya mabomba, imetandikwa chini, udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi.

Shamba hili kubwa lina mimea iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangika. Katikati ya shamba kuna bomba refu jeupe likipita ardhini, likiashiria mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Mimea inaonekana kuwa bado changa lakini inakuwa vizuri. Nyuma ya shamba kuna mistari ya miti mirefu au vichaka ikiunda mipaka ya asili.

Mistari ya mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha kilimo cha kisasa. Hii ni teknolojia ya umwagiliaji inayosaidia wakulima kulima bila kutegemea mvua pekee. Yaonyesha pia uzalishaji wa chakula kwa kiwango kikubwa kwani mfumo huu unaweza kutumika kwenye mashamba makubwa ya kibiashara.

Ardhi inaonekana kuwa tayari kwa kupanda ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo. Umuhimu wa usimamizi sahihi wa maji na rasili mali katika kilimo. Hii inawakilisha jitihada za kilimo cha kisasa na matumizi ya teknolojia ili kuboresha uzalishaji wa chakula.

Kuna mimea midogo, iliyopandwa kwa safu ikionyesha mwanzo wa shamba mfumo wa umwagiliaji wa matone. Unaonekana ukiwa umewekwa kando ya mistari inaonyesha matumizi ya teknolojia katika uzalishaji wa chakula.

Mifumo ya umwagiliaji ya matone inaonekana imewekwa shambani, ya wakilisha jitihada za kuongeza uzalishaji wa chakula. Kwa mbali kunaweza kuonekana mimea au miti mingine.

Ardhi inaonekana yenye rutuba na tayari kwa kilimo. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa matone au mifumo mingine ya kilimo cha kisasa kama inavyoonekana na mirija midogo inayopita kwenye mistari. Miti inaonekana kwa mbali, ikionyesha mazingira ya mashambani.

Mfumo huu ni wa kisasa unaoonyesha umwagiliaji unaotumia maji kwa ufanisi, muhimu kwa kilimo endelevu. Yaweza kuashiria uwekezaji katika teknolojia za kilimo nchini Kenya. Mazingira yanaonekana kuwa yenye udongo kavu, unaohitaji umwagiliaji.

Safu za mimea michanga, imepandwa kwenye shamba. Udongo unaonekana kuwa umelima vizuri na kuna njia ya kumwagilia. Yaweza kuwakilisha hatua za mwanzo za mradi wa kilimo. Yaonyesha utunzaji wa mimea kwa ajili ya ukuaji mzuri.